Watu kadhaa wanaume kwa wanawake waliopo kwenye chumba cha darasa, wengine wakiwa wamekaa chini na wengine kwenye kiti. Mbele kukiwa na wanawake wawili mmoja ameshika chaki akiwa anaandika katika ubao kuashiria utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Watu kadhaa, wanaume kwa wanawake, waliokusanyika katika sehemu yenye mkufunzi aliyeshikilia, peni na karatasi, wakiwa wanapata elimu kama sehemu ya utoaji wa elimu kwa watu wazima.

Watu kadhaa, wanaume kwa wanawake, waliokaa kwenye viti ndani ya darasa lenye picha mbali mbali za mafunzo, kabati na kompyuta wakipata elimu ya watu wazima kutoka kwa mkufunzi aliesimama mbele yao.

Watu baadhi wanaume kwa wanawake walipo ndani ya chumba kilicho pangwa na viti vya plastiki pamoja na meza, wakitumia komptuta mpakato baadhi wakiwa na karamu na karatasi kwajili ya kupata mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Darasa lenye meza na viti, lililokaliwa na watu mbalimbali asilimia kubwa ikiwa ni wanawake watu wazima, walioshikilia kalamu pamoja na vitabu kwa lengo la kupata elimu.

Mteja wa kike aliyevaa shati la mikono mirefu lenye rangi ya bluu, sketi nyeusi akiwa ameshika kikapu pembezoni mwa kabati mawili yaliyosheheni vitabu vya aina mbalimbali katika duka hilo la vitabu.

Mwanamke aliyevaa gauni refu lenye rangi ya chungwa, amebeba mkoba mkono wa kushoto, akiwa amesimama kwenye mlango wa chuma ambacho mbele yake kumechorwa picha mbali mbali za katuni kwa ajili ya kuvutia watoto. Sehemu hii ikiwa ni sehemu ya kila siku ya kuwatunza watoto na kuwapatia elimu yao ya chini.

Chumba cha bweni chenye madirisha yenye pazia, Vitanda vya chuma vya ghorofa, Viti pamoja na meza vilivo wekwa katika mazingira safi, Ikionesha mazingira rafiki kwaajili ya wanafunzi wanao soma katika elimu za sekondari.

Wanaume wawili, mmoja akiwa amevalia kamba yenye kitambulisho shingoni, wamesimama pembeni ya meza yenye mabahasha pamoja na kakaratasi, wakiwa wapo mbele ya jengo lenye asili ya madarasa lenye madirisha ya vioo.

Chumba cha darasa chenye viti vya rangi ya bluu, meza, kompyuta mpakato zilizofunikwa na kupangwa vizuri, ubao wa rangi nyeupe na ikionyesha picha, kwa pamoja vikitengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya mafunzo.

Wasichana watatu waliovaa mavazi ya rangi ya chungwa, wakiwa ni wanafunzi katika chuo cha urembo, wanachukua mafunzo ya kunyoa wakimuangalia mwenzao anaye mnyoa kijana mmoja aliyekaa kwenye kiti.

Idadi kubwa ya watu, wanawake kwa wanaume waliovaa nguo tofautitofauti, wakiwa wamekaa kwenye viti ndani ya chumba kikubwa, kilichozungukwa na makabatikabati yaliyopangwa vitabu, pamoja na runinga iliyopo mbele ikiwa ni sehemu ya kupata mafunzo ya ngazi za juu.

Idadi kubwa ya watu, wanaume kwa wanawake waliopo ndani ya chumba kizuri cha darasa, chenye viti na meza, wengi wakiwa wanatumia kompyuta mpakato, pamoja madaftari na kalamu. Mbele kukiwa na mkufunzi anayewafundisha kwa kutumia runinga, ikiwa ni sehemu ya elimu ya ngazi ya juu.

Idadi kubwa ya wasichana waliopo ndani ya chumba cha darasa, wamevalia mafulana yenye rangi ya chungwa, wakiwa katika mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, amevaa koti la rangi nyeupe.

Vijana sita, wa kiume wawili na wa kike wanne, wakiwa wameshika kalamu, vitabu na kompyuta mpakato, wakionekana kujadiliana mambo yanayohusu elimu ya juu.

Wasichana watatu waliopo ndani ya chumba chenye kitanda cha mbao cha ghorofa, pembeni yao kukiwa na nguo kadhaa zilizopangwa kwenye rafu, ikiwa ni ndani ya bweni la chuo husika.

Watu mbalimbali wanaume kwa wanawake walio valia nguo za tofauti, wapo ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho sheheni meza na viti, pamoja na kompyuta mpakato wakiwa wanapata elimu yao ya ngazi za juu.

Wanafunzi watatu waliovaa makoti ya rangi ya bluu iliyokolea, waliopo ndani ya chumba cha darasa chenye viti, meza pamoja na vifaa. Wakishughulika na vifaa hivo kama elimu ya mafunzo kwa vitendo.

Chumba cha darasa chenye viti, meza, ubao, pamoja na vifaa kadhaa ndani yake wakiwa wamekaa wanafunzi wanaume kwa wanawake waonekanao kusikiliza kwa makini hii ikiwa sehemu ya kupata ujuzi na mafunzo kwa vitendo.

Mwanaume aliyepo kwenye chumba chenye vifaa mbalimbali, ikiwa ni mashine za umeme. Amevalia koti lenye rangi ya bluu iliyokolea, pamoja na tisheti nyeupe kwa ndani. Ameshika kifaa ambacho anakifanyia kazi, ikiwa ni elimu ya ujuzi na mafunzo ya vitendo.

Wanafunzi watano waliovaa makoti ya rangi ya bluu iliyokolea waliopo ndani ya chumba chenye viti, meza pamoja na vifaa vya umeme wakiwa wanashughulika na vifaa hivyo ikiwa ni sehemu ya elimu ya mafunzo kwa vitendo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi wa kike aliyevaa koti la rangi ya luu iliyokolea, akiwa anashughulika na vifaa vilivyopo mezani ikiwa ni sehemu ya kupata elimu kwa mafunzo ya vitendo.

Watu baadhi wanaume kwa wanawake waliovalia mavazi ya kazi kama vile kofia ngumu zenye rangi ya bluu, pamoja na viakisi mwanga wakiwa katika shughuli ya ujenzi ikiwa ni sehemu ya mafunzo katika vitendo.

Msichana mmoja na wavulana watatu waliovalia makoti ya rangi ya bluu iliyo kolea, waliopo ndani ya chumba chenye viti na meza pamoja na vifaa vingine vya umeme. Baadhi wakiwa wameshika karamu na wengine wakitumia vifaa hivyo vya umeme ikiwa ni sehemu ya elimuya mafunzo kwa vitendo.

Watu watano waliopo kwenye chumba chenye meza, viti pamoja na kompyuta wanne wakiwa wamevalia makoti yenye rangi ya samawati iliyokolea na mmoja akivaa nguo za vitenge zenye mchanganyiko wa rangi nyekundu, nyeusi pamoja na njano wakiwa wanasoma kwa vitendo.

Vijana sita waliopo kweye chumba cha darasa, mbele yao kukiwa na meza yenye vifaa vya umeme. Wanavifanyia kazi vifaa hivyo kwa umakini mkubwa, ikiwa ni sehemu ya elimu ya ujuzi na vitendo.